Mpangilio wa darasa una meza za mbao zilizopangwa kwa mstari, kompyuta za mezani zilizowekwa juu yake na ubao mweupe ulioko mbele , zote zikiwa katika chumba cha kufunzia kisicho na watu kionekane kimetlia na kikiwa tayari kwa matumizi ya wanafunzi.

Meza mbili za mbao zilizozeeza zenye uso uliovunjikaaa zimesimama ndani ya darasa zikionyesha dalili za matumizi makali na muda mrefu wa utumizi na wanafunzi.

Grili ya chuma ya kijani imelinda mitungi miwili ya gesi, moja ya rangi ya machungwa na mwingine mweupe, ikiwa na kizima moto chekundu imewekwa nyuma yake kwa tahadhari ya usalama.

Mwanariadha aliyevaa sare nyekundu na nyeupe ya Kenya anacheza kandanda kwa kutumia mgongo kwenye uwanja wa majani akionyesha ujasiri na ustahimilivu licha ya changamoto za kimwili.

Kompyuta imesikijini, Headphones , Kibodi na panya imepangwa kwa utaratibu kwenye meza nyeupe. Ikionyesha eneo safi na iliyo andaliwa vizuri kwa kazi au masomo ya kidijitali.

Mwanariadha aliyavaa kofia ya kuogelea anashikilia ukingo wa bwaba karibu bango lenye chapa. Huku vizuizi vya njia vya rangi nyekundu vikiwa pembeni, wakati wa mashindano ya kuogelea yanayoendelea kwa ushindani mkali.

Kitabu cha kiswahili cha darasa la pili chenye kichwa nyota za kiswahili kimeinuliwa juu ya daftari lililo juu ya maelezo iliyoandikwa kwa mkono ikionyesha mazingira ya kujifunzia na juhudi za mwanafunzi katika masomo ya lugha.

Mchororo wa usafiri unaonyesha lori, gari moshii wa mvuke, na baiskeli. Kila moja limeandikwa kwa Kiswahili kwa maneno rahisi kueleweka ili kuwasaidia wanafunzi kuelewa aina mbalimbali za vyombo vya usafiri.

Bango lenye rangi angavu la kielimu, linahamasisha usimamizi wa taka kupitia kupunguza matumizi, kutumia tena na kutakata likilenga shughuli, shule na maeneo ya makazi ili kuimarisha usafi na kulinda mazingira.

Mshale mkubwa unaelekea kushoto, uliowekwa kwenye bango inayoelekeza watu kuelekea ofisi ya shule ya upili. Ukionyesha mwelekeo wa kuelekea sehemu husika kwa urahisi, na kuhakikisha kuwa wanafunzi, walimu na wageni wanapita ofisi hiyo bila kuchanganyikiwa.

Faili na mapakiti kadhaa yamepangwa kwa kuwekwa juu ya kila moja kwenye rafu ,yakionyesha mpangilio wa nyaraka na uhifadhi wa taarifa kwa utaratibu.

Kikundi cha watu wanacheza soka kwenye uwanja wa udongo wakitumia fimbo za kutembea, wakionyesha mshikamano, ushindani na ujasiri katika michezo ya Para-Athletics .

Wanariadha wanne wamesimama bega kwa bega wakiwa wamevaa mavazi ya kukimbilia huku majina Kimani, Bii yanaonekana wazi kwenye fulana zao wakionekana tayari kwa mashindano.

Nyumba ya matofali yenye paa la vigaa ya rangi nyekunduimesimama kando ya mti iliyokokotwa vizuri na shamba la nyasi la kijani huku miti na jengo jingine likiwa karibu ikitoa mandhari tulivu ya kuvutia na makazi.

Wanariadha wanne wanamsaidia mwenzao kuingia kwenye mashua ya kuogelea kando ya pwani, huku kiti cha magurudumu kikiwa kando yao na neno, Kenya ikionekana kwenye mashati mawili ikionyesha mshikamano, usaidizi na ushiriki wa paralytics .

Vituo vinne vya kazi vya kompyuta isivyotumikwa imepangwa kwa mstari juu ya meza nyeupe, uku karatasi na vitabu vikiwa vimesambaa juu yake na nyuma yake kukiwa na ukuta wa kijani unaotoa mandhari tulivu ya chumba hicho.

Mtu mmoja anatua kwenye shimo la mchanga wakati wa mashindano ya kuruka mbali katika uwanja wa michezo huku viti vya uwanjani vikiwa vinaonekana nyuma yake.

Nyumba yenye mguzo wa manjano na paa lililopambwa vigae imesimama kwenye shamba la nyasi likizungukwa na miti ikitoa mandhari tulivu inayo kuvutia ya makazi.

Sehemu ya kazi yenye skrini mbili na vipande vya vitambaa vyenye rangi mbalimbali na vitabu. Ikionyesha mchanganyiko wa kazi ya kidijitali na masomo ya ubunifu.

Mlango wa mbao ulio na label wenye muundo wa paneli ya mstatili na kishikio uapnde wa kushoto na inaashiria uapnde wa kuingilia darasa la kidato cha four b .

Asiya Sururu Mohammed amekaa kwa kujiamini akiwa na miguu bandia na fimbo karibu naye, akiwakilisha kenya katika michezo wa para rowing ,akionyesha udhabiti na ari ya michezo ya para athletics .

Mchukuzi anapanda visikili ya rangi ya manjano, kijani, kando ya barabara iliyopakwa lami, ikizungukwa na mimea minene na miti. Ikioyesha shughuli ya michezo ya nje na mandhari ya kijani ya asili.

Pande ya darasa inayo onyesha mazoezi ya kuandika herufi keki huku kadi za alfabeti zikiwa zimewekwa juu ya ubao mweupe na kiti cha plastiki kikiwa karibu, ikionyesha mazingira ya kujifunzia iliyopangwa kwa mpangilio wa kielimu.

Upatikanaji wa intaneti umepunguzwa kwa matumizi ya kielimu. Tu katika sehemu hii ya kazi ya kompyuta iliyopangwa kwa mpangilio mzuri ikihakikisha mazingira ya kujifunzia yakiendelea kwa utulivu na ufanisi.

Jengo lenye ghorofa nyingi lililo na milango na madirisha mekundu limesimama katikati ya uoto wa kijani kibichi na maua yanayochanua, ikitoa mandhari ya kuvutia na yenye rangi angavu.

Kwenye dawati kuna kioo cha kompyuta cha Dell kilicho na label kikiwa kimewekwa karibu na kingine cha aina hiyo vikiwa vimepangwa kwa mpangilio sambamba pamoja na keyboard mbili, panya mbili na mafaili yenye rangi mbalimbali yaliyopangwa kwa usafi pembeni.

Rafu ya mbao inashikilia kopiuta mpakato, kikapu cha rangi ya kijani na vitu mbali mbali kando ya kabati eupe na bango lililoshikilia kwenye ukuta ikionyesha mpangilio wa vifaa vya masomo au kazi katika chumba kilichopangwa vizuri.

Rundo la vitabu vya rangi nyekundu na zambarau, limewekwa kwenye rafu. Juu yake likiwa na kitabu cha buku wakala, kilichoandikwa na John Habewe, chenye mchoro wa jalada unaoonyesha mandhari ya kijijini.

Mwanariadha wa Kenya mwenye ulemavu Wesley Kimeli Sang amesimama kwenye uwanja wa mbio akiwa amevaa jezi nyekundu yenye maandishi Kenya. Akiwakilisha mashindano ya mita elfu moja mia tano daraja la T arobaini na sita.

Kitabu cha Hayden Richards Junior English 2 New Version kimekaa kikiwa kimezeeka, huku jalada lake limepambwa na majani ya kijani na maua ya buluu, kikionyesha historia ya matumizi ya mvuto wake wa kielimu kwa watoto.

Bango lenye rangi angavu linalonyesha maadili ya shule. Limewekwa kwenye ukuta wa matofali likihimiza mshikamano wa kikundi, heshima, uvumilivu na mwenendo wa adabu miongoni mwa wanfunzi.

Kitabu cha watoto kilichofunguliwa kinaonyesha hadithi za mafumbo kuhusu sisimizi na panzi, kando yake kukiwa na mwongozo wa kufua nguo yenye makundi yaliyochorwa kwa picha kwa urahisi wa kuelewa.

Bango la kielimu lenye rangi nyingi linahamasisha mazoezi ya kuandika kwa watoto wa mikono ya kushoto na kulia, ikionyesha michoro ya kuchekesha na yenye kuvutia ili kuhamasisha ujifunzaji kwa njia ya burudani na elimu.

Wanamichezo wawili wanakimbia sambamba, mmoja akiwa amevaa rangi ya chungwa na njano, mwingine akiwa na vazi la kijani na nyeusi lenye jina Koech kwenye shati lake, wakionyesha mshikamano na ushindani katika mashindano ya riadha.

Ngazi ya saruji yenye reli za chuma inaunganisha sakafu kadhaa za jengo. Huku corridor zikiwa na vigae vya rangi nyekundu na shaba iliyopangwa vizuri ikionekana nyuma. Ikitoa mwonekano wa mpangilio mzuri na utaratibu wa majengo.

Darasa lenye madirisha yenye vyuma na mapazia lina meza na viti vya bao zinavyopangwa vizuri huku nyuma kukiwa na mstari wa tarakilishi zilizowekwa kwa matumizi ya wanafunzi.

Waendeshaji baiskel wawali walio vaa mavazi yaliyo lingana yenye mandhari ya Kenya wanaendesha baiskeli nyekundu ya watu wawili yachapa sola kwenye njia ya lami iliyopewa mipaka na mandhari ya mimea ya kijani pembezoni.

Meza na viti zisivyolingana zimepangwa kwa safu kwenye sakafu ya darasa lenye madoadoa mekundu, ikionekana kuchakaa lakini bado vimetumika kwa masomo ya kila siku.

Kikundi cha watu waliovaa sare nyekundu ,wakiwemo wale wanaotumia kiti cha magurudumu. Washiriki katika tokeo la umma wakiwa wamevaa shati zenye maandishi team Kenya, wakionyesha mshikamano na ushirikiano wa kitaifa katika michezo au shughuli za kijamii

Kitabu cha somo la kifaransa cha darasa la nne kinaonyesha Longhorn Methode De Francais kinaonyesha picha ya watoto wakicheza kuruka kamba kikiwa kimeandikwa kuwa nakala ya sampuli isiyouzwa.

Mtu amelegea kwenye benchi ndani ya ukumbi wa mazoezi, huku barbell iliyopakiwa uzito ikiwa imewekwa nyuma yake, ikionyesha maandalizi au mapumziko wakati wa mazoezi na nguvu na mazoezi ya viungo.

Samwel Mushai anakimbia sambasamba na mwongoza njia wake, Jean Kipchumba wakionyesha ushikamano na ushirikiano wa hali ya juu katika mashindano ya para-athletics nchini Kenya.

Wanamichezo wawili, wanatembea sambamba mmoja akiongoza mwenzake wakati wa mbiu. Wote wakiwa wamevaa vesti zenye label wakionyesha mshikamano na ushirikiano katika mashindano ya parathletics .